Sehemuj ya sokoni wanauza matoke ya kupika, ndizi ambazo zimeiiva, nyanya ambazo zimeivaiva, tangawizi, limau, pamoja na pilipilihoho. Ukutani kuna jinsi ya kulipia bidhaa hizi kutumia pay bill. Pia huku juu kumeningiziwa kwa karatasidogo ambazo wanatumia kutabea mizigo hii.